Kuna barabara na gari jeupe linaonekana likiendeshwa lililo na nambari ya usajili, KDH 990J. Pembezoni mwa barabara hiyo kuna miti.

Hii ni sehemu ya kuegeshea magari . Kuna magari aina ya taxi na magari aina ya canter . Mengi yakiwa ya rangi tofauti tofauti. Kuna ya rangi nyeupe na rangi nyeusi.